Kuna vidawa kwenye chupa na sindano ikiwa na barakoa kando yake ikiwa tayari inaongoja mgonjwa. Tayari daktari akiwa ameandaa madawa zake.

Kuna daktari wa shamba ananyunyuzia madawa kwenye shamba lake huku akiwa amevaa, amejisitili vilivyo na inavyostahiki, kujistili na kujichunga.

Barabara imejaa maji kutokana na mvua kubwa inayonyesha. Magari na bajaji yanajaribu kupita kwenye maji yaliyotuama, huku baadhi ya watu wakiwa na mwavuli wakitembea kando ya barabara. Hali hii inaashiria wamefunga mifereji ya maji ya mvua inaweza kusababisha usumbufu mkubwa wa usafiri na hatari kwa wanaotembea kwa miguu.

Wakiwa wana watu wana waangalia matumizi ya dawa fulani kuosha choo iliwajue kufanya kazi, na inavyo ili wakuwe na ushahidi wao wenyewe na wakiwa wana i advertise mbele ya watu wengine.

Kuna moto mkubwa unaoteketeza nyasi kavu katika eneo la pori wazima moto wawili waliovaa mavazi maalum ya kujikinga na moto wanaonekana wakijaribu kuudhibiti moto huu unaonekana kusambaa kwa kasi kutokana na hali ya ukame na uwepo wa mimea mikavu hali ina inawezekana kuathiri mazingira viumbe na usalama wa binadamu